Soko la mboga. Mahali ambapo mboga hununuliwa na kuuzwa. Soko hii inaweza kuanzia mpangilio mdogo ya ndani hadi kubwa. Shughuli za kibiashara zinazo husisha viwango mbalimbali. Wanachukua jukumu katika kutoa vyakula vibichi na vya bei nafuu.

Hii ni ndani ya Super Market mahali ambapo watu hununua bidhaa na bidhaa, hii ni sehemu ambayo bidhaa za nyama huuzwa kama vile soseji nyama ya ngombe, jipini na zingine nyingi.